Hiki ni kiwanda cha kuzalisha umeme, kinachoonekana kuwa cha aina ya nishati ya jotoardhi. Kuna miundombinu mikubwa ya mabomba ya chuma yanayopitisha mvuke. Kuna watu kadhaa waliovaa vifaa vya usalama kama kofia ngumu wanaoendeleza shughuli zao.

Hii ni kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kutumia nishati ya joto ardhi. Kimewekwa katika eneo lililo na milima na misitu. Kuna majengo makubwa ya viwanda na mawingu makubwa ya mvuke unaotoka kwenye minara ya kupoezea na sehemu nyingine mbalimbali za kiwanda.

Huu ni mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Kuna majengo makubwa ya viwanda na minara mingi ya kupoezea inayo toa mawingu makubwa ya mvuke hewani. Kuna mabomba marefu yanayo pitia ardhini ikiashiria usafirishaji wa mvuke kutoka kwenye vianzo vya joto ardhi.

Huu ni mtazamo wa angani wa kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati za joto ardhi. Kuna majengo marefu ya kijani kibichi na minara mingi kupozea maji inayotoa mawingu makubwa ya mvuke. Mabomba mingi marefu ya chuma yameenea ardhini ikisafirisha mvuke kuenda na kutoka kwenye mitambo.

Hili ni eneo la viwanda lililo karibu na bandari. Kuna mitambo mikubwa ya viwandani yenye mabomba, na minara ya moshi. Pia kuna matanki makubwa ya kuhifadhia maji, au mafuta. Kuna miundombinu ya umeme, kama vile transfoma na nyaya kubwa za kusambaza umeme, kwenye maeneo haya.

Wanaume wanne wanafanya kazi kwenye mtaro wakishughulika mabomba makubwa ya chuma yaliyozikwa ardhini. Mmoja amevaa kofia na shati nyeupe huku wengine wamevaa nguo za samawati. Eneo lote limezungukwa na udongo mwekundu uliyovukuliwa kutoka kwenye mtaro.

Huyu ni mbuni akiwa kwenye kiota chake. Ana manyoya mengi meusi, shingo ndefu la waridi na kichwa kidogo. Amezungukwa na mayai yake ambayo rangi yake ni nyeupe. Mazingira yake yana nyasi kavu na vichaka vidogo.

Mwanamume huyu amesimama mbele ya uzio karibu na twiga wawili au zaidi . Amevaa kofia, koti la buluu, suruali ya kahawia na barakoa nyeusi. Ameshika kichwa cha twiga kwa upole huku akimlisha.

Shuguli za usafishaji mazingira zinaendela. Mto wenye maji machafu yaliyojaa takataka za kila aina unaonekana. Baadhi ya watu wanaonekana kuwa wamesimama ndani ya maji hayo huku wengine wakionekana kutoa takataka kwenye maji hayo.

Juhudi za upandaji mti unaendelea. Msichana mdogo aliyevaa rinda la rangi ya samawati na waridi amesimama akiwa ameshika mche mdogo wa mti. Nyuma yake watu wengine walioinama wanaonekana wakipanda miti mingine kwenye ardhi isiyo na mimea.

Eneo hili linaonekana kua ndani ya mbuga la wanyama. Mwanaume mmoja aliyevaa sare ya walinzi wa wanyama pori, anaonekana kua anamfuata kifaru mdogo anayeonekana kua amedungwa dawa ya kumtuliza.

Mandhari haya ni ya eneo la kiasili yenye milima na mabonde. Lina miti ya kila aina. Ipo iliyonawiri na ina majani ya kijani kibichi na mengine ina majani yaliyokauka. Angani kuna mawingu machache meupe.

Maporomoko ya maji yanaonekana ya kushuka kutoka kwenye miamba na mianzi ya jua yanamulika kupitia maji hayo. Bomba kubwa la maji la rangi ya kijani linaonekana pia, limezungukwa na mimea na miti ya kila aina.

Hili ni eneo la makaazi duni. Kuna mto mdogo unaopitia kwenye eneo hili. Uchafu uliotapakaa kila mahali umechanganyika na maji ya mto huo hadi maji yenyewe yakageuka yakawa meusi. Mandhari haya yanachukiza mno.

Huu ni mtazamo wa angani wa makaazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu sana na paa za mabati yenye kutu. Kuna mto au mkondo wa maji yaliyo machafu mno na yaliyojaa takataka. Mbao unapita katikati ya majengo haya.

Mkondo huu wa maji machafu umejaa takataka za kila aina kama vile mifuko ya plastiki na nguo zikielea juu ya maji haya. Kingo zake zimejaa nyasi ndefu na vichaka ambavyo vimefunikwa na uchafu huu. Kwa umbali kuna jengo kubwa la viwanda.

Eneo hili ni chafu mno. Takataka imetupwa kiholela na kutapakaa kila mahali. Majengo yaliyo karibu na eneo hili ni duni mno na yamejengwa kutumia mabati yaliyo na kutu. Mwanamke mmoja anaonekana kupita kando ya eneo hili akiwa anaelekea kwenye shughuli zake.

Mandhari haya ya kupendeza yana kundi kubwa la twiga ambao wako katika makazi yao asili. Eneo hili linaonekana kuwa mbuga la wanyama, twiga hawa wana tembea kwenye barabara ilio tengenezwa na wanyama. Angani kuna mawingu machache kuoneshana kuwa jua limewaka.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wamesimama karibu rundo la uchafu na takataka lililo kwenye mkokoteni. Wote wawili wamevaa ovaroli za hudhurungi lakini mwanaume ameva koti la kijani kibichi. Umbali tunaona watu mbalimbali wakiendeleza shuguli zao.

Huyo ni kifaru mwenye ngozi ya rangi ya kahawia, akila kwenye eneo la wazi la nyasi. Anaonakana kuelekea kwenye upande wa kushoto huku pembe yake inaonekana wazi. Ngozi yake inaonekana kuwa na matope au vumbi kuonyeshana amekuwa akitembea porini. Mandhari ya nyuma ni nyasi ndefu na vichaka kuonyeshana makazi yake asili.

Harakati za usafishaji mazingira zinaendelea, uchafu na takataka zimekusanyika katika eneo hili, chini ya miti hii ya mianzi. Mwanaume mmoja aliyevaa koti la kijani, anaonekana kuwa, akiutoa ule uchafu.

Kundi hili la wasanii linawatumbuiza watazamaji walioketi kwenye ukumbi. Wamevaa nguo za kitamaduni, kofia za kitamaduni na wanapiga ngoma za kitamaduni. Pia kuna bango linaloonyesha mlango utakaotumiwa saa ya dharura.

Wanawake wanaendelesha harakati mbali mbali kwenye mkondo wa maji. Wapo ambao wanaosha mitungi yao na wengine wanaosha vyombo. Harakati hizi zinaongeza uchafu kwenye maji ambayo tayari ni machafu. Huyafanya yawe hatari kwa usalama wao wa kiafya.

Barabarani kuna aina tele za magari, ya umma na ya kibinafsi. Barabara imegawanyishwa na kipande kidogo cha ardhi, ambapo watu wanaotaka kuvuka barabara kwa miguu wamesimama wakingoja.

Magari ya uma aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara yakingoja abiria wayaabiri. Kila moja lina bango linaloonyesha njia itakayochukuliwa na gari hilo. Majengo yaliyo kando ya barabara pia nayo yana mabango mbali mbali.

Kuna gari mengi, sanasana ya umma aina ya mabasi. Pia kuna waendeshaji baiskeli na watu wanaovuka barabara kwa miguu. Askari wa trafiki anadhibiti mwendo wa magari haya. Barabara imezungukwa na majengo mbalimbali.

Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Wapo ambao tayari washaliabiri. Kuna bango linaloelezea njia itakayochukuliwa na gari hilo na nauli yake. Watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Ina magari mengi ya kibinafsi na ya uma. Askari wa trafiki wanayadhibiti magari haya. Watu mbalimbali wanaendeleza shuguli zao na kwa nyuma tunayaona majengo marefu na mabango yenye matangazo ya kibiashara.

Barabarani kuna magari ya aina nyingi, ya kibinafsi, ya umma na malori. Pia, kuna watu wanaovuka barabara wakitumia miguu. Majengo yaliyo karibu na barabara hii yamezungukwa na ua wa chuma.

Hili ni gari la umma aina ya matatu. Lina bango juu yake linaloelezea njia itakayochukuliwa na hari hilo. Wapo watu waliosimama mbele ya gari hilo huku wengine wamesimama nyuma yake. Wapo ambao washaliabiri gari hilo.

Magari ya umma aina ya mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Yana rangi ya samawati na manjano, na yana maadishi yanayosema city shuttle. Kondakta amesimama kando yake huku ameshika bango kubwa linaloonyesha njia itakalochukuliwa na gari hili.

Gari mawili ya abiria aina ya basi yameegeshwa barabarani. La kwanza ni la rangi ya machungwa na manjano na lina michoro mbali mbali pia lina bango linaloelekeza njia kitayochukuliwa na gari hilo na nauli itakayolipwa. Kondakta amesimama nje ya gari hilo akiwa ameshika bango pia.

Barabarani kuna magari machache mno. Pia kuna kivukio kinachotumiwa na watu wanaovuka barabara kwa miguu kuepuka ajali. Kuna mabango ambayo yana matangazo ya kibiashara na kwa umbali tunaona majengo mbali mbali.

Hii ni sehemu yenye shughuli nyingi katikati ya mji. Watu mbalimbali wanaenedeleza shughuli zao. Barabarani kuna magari mengi ya kila aina na pia kuna askari wa kitrafiki. Kando ya barabara kuna majengo mengi ya aina mbalimbali.

Barabarani kuna magari machache, mengi yake ambayo ni ya kibinafsi. Kuna gari moja la polisi. Barabara imegawanyishwa na kipande kidogo cha ardhi. Kwenye kipande hicho, kuna bango linaloonyesha njia ambazo zinaweza zichukua.

Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya bararara. Lina rangi ya samawati na kijani na maandishi yanayosema City Shuttle. Nambari yake ya usajili ni kbr 343b. Lina bango linaloonyesha njia itakayotumiwa na gari hili, na nauli. Watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao kando yake.

Gari la uma aina ya basi limeegeshwa. Lina rangi ya kijani na manjano. Pia lina maandishi yanayosema City Hoppa. Kuna bango linaloonyesha maeneo ambayo gari hili litapitia. Kondakta amesima nje akingoja abiria waliabiri.

Rani kuna magari mawili meupe. Mwanaume mwenye begi mgongoni anavuka barabara ile kwa kutumia miguu. Maafisa wa trafiki wananibiki mwendo wa magari hayo. Kwa umbali, watu mbalimbali wanaendeleza shuguli zao.

Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Ina rangi ya samawati na mstari mweupe na mwingine mwekundu, kondakta amesimama kando yake huku ameshika bango linaloonyesha njia itakayotumiwa na gari hii na nauli, kwa mbali tunaona majengo ya aina mbalimbali na mti moja.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Ina rangi ya kijani, na maandishi yanayosema "PERFECT". Watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao, na kwa nyuma tunaona majengo marefu na nguzo za nyaya za stima.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya mji. Magari mbalimbali ya umma aina ya mabasi yanaonekana kwenye barabara. Yana rangi mbalimbali na maandishi juu yake. Watu wanaonekana kuendeleza shughuli zao, wengine wakivuka barabara. Kwa nyuma tunaona majengo marefu.

Gari la umma aina ya basi lime egeshwa liki ngoja abiria. Lina rangi mbalimbali na maandishi mbalimbali. Kuna bango linaloonyesha njia itakayo chukuliwa na gari hili. Nyuma yake kuna pikipiki zilzo egeshwa huku watu mbalimbali wakiendeleza shughuli zao mjini.

Magari ya umma aina ya mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Yana michoro na rangi mbalimbali. Kondakta mmoja amelishika bango linaloonyeshana njia itakayochukuliwa na gari hilo. Mwingine anaonekana akiwashawishi watu kuliabiri gari lake.

Gari la uma aina ya basi limegeshwa kando ya barabara, lina rangi mbali mbali kama vile waridi, nyekundu na samawati. Nambari yake ya usajili ni KCE 216 B lina bango linalo onyesha njia ambayo itapitiwa na gari hili.

Gari la umma aina la basi limeegeshwa kando ya barabara. Rangi yake sanasana ni ya machungwa na lina maandishi mbalimbali. Kuna bango kubwa linaloonyesha njia itakayochukuliwa na gari hili. Kondakta amesimama nje yake akiwashawishi watu kuliabiri gari hili.

Barabarani kuna msongamano wa magari ya kila aina. Kuna gari la abiria, gari ndogo la matatu na lori kubwa la manjano, yanagoja kusonga mbele. Pembeni mwa barabara kuna njia ya watembea kwa miguu na pia kuna majengo mbalimbali kando ya barabara.

Barabarani kuna magari ya kila aina, ya kibanafsi na ya umma. Pia kuna watu ambao wanavuka barabara kwa miguu. Kuna bango linaloelekeza kivukio cha watu wa kutembea na miguu, pia kwa mbali tunaona majengo mbalimbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya mji. Magari ya umma aina ya matatu yameegeshwa kando yake. Yapo ambayo yana mabango juu yake yanayoonyesha kampuni inayomiliki gari hilo. Kwa nyuma tunaona majengo mbalimbali na watu mbalimbali wakiendeleza shughuli zao.

Magari ya umma aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara. Mmoja lina bango yenye rangi ya machungwa linaloonyesha njia itakayo chukuliwa na gari hili. Abiria wamo katika harakati ya kuliabiri gari hili, yapo amabapo yana mizigo iliyofungiliwa kwenye paa.

Barabara ya lami yenye njia mbili imegawanywa katikati na mstari wa udongo wenye majani. Upande wa kushoto kuna gari jeupe lenye nambari ya usajili KDH 616K ikielekea mbele. Katikati kuna alama ya barabara inayoelekeza Juja road Ring road Ngara na ThikaA2. Kulia kuna pikipiki inayobeba abiria.

Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara lina rangi ya kijani na samawati na maandishi yanayosema city shuttle kondakta amesimama kando yake huku ameshika bango linaloonyesha njia itakayochukuliwa na gari hii karibu naye kuna pikipiki ilioegeshwa.

Watu mbali mbali wanaendeleza shughuli zao mjini. Magari ya uma aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara na kila moja lina bango juu yake linaloelezea njia itakayochukuliwa na gari hilo. Majengo makubwa mbali mbali yamezunguka barabara hiyo.

Hili ni gari la abiria aina ya matatu. Lina bango juu yake linaloelezea njia itakayochukuliwa na gari hilo. Mwanamke mmoja aliyevaa rinda la kijani na ameshikilia mwavuli anatazama ndani ya gari hili ili aamue kama ataliabiri.

Gari hili ni gari la umma aina ya matatu. Lina bango juu yake linaloelezea njia itakayopitiwa na gari hili. Nambari yake ya usajli ni KCE 286V.Kwa umbali kuna majengo ya aina mbalimbali.

Gari ya umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi nyingi na lina maandishi mbalimbali. Kondakta ameegemea gari hilo huku akingoja abiria waliabiri gari hili. Kwa nyuma kuna majengo mbalimbali huku watu wakiendeleza shughuli zao.

Gari la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara. Lina maandishi mbalimbali na rangi mbalimbali Pia lina bango, linaloelekeza njia itakayo chukuliwa na gari hili. Wapo abiria ambao tayari washaliabiri, lakini halijajaa bado. Kando ya barabara kuna majengo ya kila aina.

Watu mbali mbali wanaendeleza shunguli zao, kwenye barabara kunna magari mengi sanasana ya uma. Maafisa wa trafiki wanaendelea kudhibiti magari haya. Kando ya barabara kuna majengo marefu na ya aina mbali mbali.

Mjini, watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao. Gari la umma aina ya basi, limeegeshwa kando ya barabara, lina maandishi mbalimbali na lina bango moja kubwa, linaloelezea njia itakayochukuliwa na gari hilo. Kondakta amesimama mbele yake, akingoja abiria waliabiri.

Magari haya ya abiria kwa jina Tuktuk yameegeshwa kando ya barabara yakingoja abiria wa yaabiri. Moja ni la rangi ya waridi na nyeusi na lingine lina rangi ya manjano. Moja lina bango juu yake linaloelezea maeneo na nauli ya Tuktuk hii.

Gari hili ni gari la umma aina ya basi. Ni la rangi ya machungwa na rangi nyeusi. Ina maandishi mbalimbali juu yake. Abiria wameketi ndani, huku kondakta amesimama kwa mlango ambao hujafungwa.

Gari hili la umma aina ya basi limeegeshwa kando ya barabara karibu na shimo lenye maji. Lina bango linaloonesha njia itakayochukuliwa na gari hili. Watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao na tunayaona majengo mbalimbali na bango lenye matangazo ya kibiashara.

Eneo lenye shughuli nyingi mjini, linaonyesha magari ya usafiri wa umma aina ya matatu, yaliyopakiwa abiria. Watu mbali mbali wanatembea, wengine wamebeba mizigo, na wengine wamevaa sare za kazi wakifanya shughuli zao za kila siku. Bodaboda imeegeshwa pembeni, huku abiria wake akipanda.

Magari aina ya matatu ya meegeshwa pamoja . Kila gari lina bango juu yake linaloonyesha nji itakayo chukuliwa na gari hilo. Kwa umbali tunaona majengo mbalimbali na kila mtu anaendeleza shughuli zake.

Gari la umma aina ya basi lime egeshwa kando ya barabara, lina rangi ya samawati, nyeupe na kijivu pia lina maandishi yanayosema Metro Trans . Lina bango kubwa linalo onyesha njia itakayo chukuliwa na gari hilo na nauli itakayo lipwa kwa umbali tunaona majengo mbalimbali na miti michache.

Mjini watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao, huku wengine wanaonekana wakivuka barabara. Magari ya umma aina ya mabasi yameegeshwa, yakingoja abiria wayaabiri. Kando ya barabara kuna majengo ya kila aina.

Hapa ni katikati ya mji. Watu mbalimbali wanaendeleza shughuli zao. Kuna gari moja la umma lenye rangi ya manjano na samawati, linangoja mtu anayetembea kwa miguu avuke barabara. Pia kuna taa za trafiki.

Barabarani kuna magari machache, moja ambalo ni la umma aina ya basi, lina rangi ya dhaabu na lina maandishi mingi. Umbali tunaona kivukio cha juu ambacho hutumika na wanaovuka barabara kwa miguu ili kuepukana na ajali.

Magari ya umma aina ya mabasi, yameegeshwa kando ya barabara. Moja lina bango linaloelezea njia itakayochukuliwa na gari hilo. Pia lina maandishi ya kusema kua linatumia umeme, badala ya mafuta ya petroli. Mmoja wa watu aliyesimama mbele yake, ameumia mkono.

Lori kubwa la mizigo lililopakia magunia mengi limeegeshwa kando ya barabara. Magunia hayo yamebeba vitu mbalimbali na watu kadhaa wamekaa juu yake kuashiria kuwa wanasafiri pamoja na mizigo hiyo. Kando ya lori hilo kuna jengo kubwa.

Mandhari haya ni machafu mno. Takataka imetupwa kiholela na kutapakaa kila mahali haswa takataka ya plastiki ambayo huchangia sana katika uharibifu wa mazingira. Pia takataka hii inaonekana kuwa imechanganyika na maji yanayopita.

Lori hili ni la rangi ya kijani lakini lina kutu katika sehemu mbalimbali. Limebeba mizigo na watu. Mwanamke aliyevaa shati la zambarau anavuka barabara na kando ya barabara kuna majengo ya kila aina.